Kifungashio cha rangi nyeupe na maandishi bloira busta, kikiwa na picha ya kuku wawili wenye afya ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya kuku na uhakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio cha rangi nyeupe kikiwa na maandishi ya kiswahili na picha ya mifugo mbuzi na kondoo ni mfano wa dawatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za kuifungwa na rais hutumika kama kinga na tiba magonjwa ya wanyama na uthibitisho umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio kidogo cha chupa, kikiwa na maandishi ''S & G VAX'' na rangi ya kijani. Ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Kinga hii hutumika kwa ajili ya magonjwa ya wanyama, na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio venye rangi ya njano na nyekundu vikiwa na maandishi Albomar ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba kwa magonjwa ya wanyama na huakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo yenye jina osho likiwa wazi na wauzaji wamekaa ndani tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja, nje ya duka hili kuna wapita njia na pikipiki zilizosimama, nikionyesha shughuli za kawaida za kila siku duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa na ushauri muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora.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

Kifungashio kikiwa na picha ya mbwa na paka na maandishi "JointGuard" ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na maandishi "sileiu" na picha ya kivuli cha mbwa. Ni mfano wa dawa inayopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama Kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe, nyekundu na kijani kikiwa na picha ya mbwa na paka na maandishi Bayolaini, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Nje ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, muuzaji akimpa maelekezo mteja aliyekuwa, juu ya mfuko mweupe uliojaa mbolea. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Vifungashio vya chupa ndogo na boksi, vyenye rangi nyeupe na maandishi "Flumethrin", vikawa na michoro ya wanyama mbalimbali. Ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya nyama, na uthibitisho umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifunhgashio mablimbali, vimepangwa vizuri kutokana na rangi na matumizi yake yenye ukubwa juu ya rafu nyeupe ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora na dawa za mifugo, kwa jaili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, muuzaji wa jinsia ya kike amesimama mbele ya rafu iliyojaa vifungashio vya aina mbalimbali, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kujipatia pembejeo bora na dawa za mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.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

Muuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo akiwa anampa ushauri mteja aliyekuja dukani kwake. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora na dawa za mifugo kwa ajili kuongeza uzarishaji wa mazao nakulinda afya ya mifugo yao. Wamezungu kwa na mifuko mbalimbali ya mbolea yenye rangi nyeupe na bluu.

muuzaji wa jinsia ya kike alievalia miwani amesimama juu ya meza iliyopangwa vifungashio mbalimbali vya mifuko, huku nyuma yake pembejeo mbalimbali zimepangwa vizuri juu ya rafu yenye rangi ya kijani. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora za kilimo na dawa za mifugo kwaajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.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

Wauzaji wawili wa jinsia ya kiume wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, wamesimama kwa furaha pembeni ya mifuko yenye rangi nyeupe iliyopangwa vizuri sana ya mbolea. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.

Vifungashio cha boksi na chupa ndogo vyenye maandishi (detomax ) vya rangi nyeupe na njano ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi utumika kuwakinga na magonjwa ya wanyama na uthibitisho muhimu wa kuwa hudumia mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa yenye rangi ya udongo na nyeusi ikiwa na mandishi ''Bimectin'' ni mfano wa dawa inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba magonjwa wanyama ambayo huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha boksi chenye rangi bluu na nyeupe kikiwa na maandishi(NIMOMAC) ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo dawa hizi utumika kuwakinga kwa tiba ya magonjwa ya wanyama na uthibitishi muhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Katika shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba, zao la biashara aina ya kitunguu limekomaa vizuri, huku matawi yake yakiwa na rangi ya kijani. Tayari, zao hili lipo kwa ajili ya kuvunwa, na litavunwa na kusafirishwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kuwapatia wakulima waliyofanya kazi hii kipato.

Wakulima wakiwa shambani wameinama, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao la biashara aina ya viazi kutoka kwenye ardhi, na kupanga chini na wengine kuweka kwenye ndoo, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kuweka katika sehemu ya mauzo ya kilimo zao hili la biashara.

Wakulima wa jinsia ya kiume, wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo wanatarajia kwenda kuuza sokoni.

Miti ya mipapai iliyokomaa vizuri, ikiwa na matunda mengi yamepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba, hili kwa umakini mkubwa ili kihakikisha uzarishaji mzuri wa zao bora la biashara, ambalo litavunwa na kusafirishwa kufika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda meng imepandwa kwa mstari mzuri kwenye shamba kubwa ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ilikuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao lao bora la biashara ambalo limeshakomaa na lipo tayali kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo hili kuuzwa na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa sana wakiendelea na zaoezi la uvunaji wa zao la biashara aina ya nanasi kutoka kwenye matawi yaliyokomaa vizuri, yakiwa na rangi ya kijani kibichi wanavuna mananasi haya na kuyapanga kwenye matenga ya plastiki ya rangi nyekundu na kisha kuyapakia kwenye trekta lililofunga trela ilikusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika eneo la shamba huku amezungukwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Amerundika rundo la zao aina ya kabichi alilolipanga vizuri na kisha kuliegemea kwa majivuno makubwa, yupo tayari kulisafirisha zao hilo la biashara kulipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima wameketi chini wakiendelea na zoezi la kuchambua zao la biashara aina ya nyanya, liliyopangwa kwenye matenga ya mbao. Wanachambua zile ambazo ziko tayari kwaajili ya soko ili kuzisafirisha kuzipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima wakiwa wamemaliza zoezi ya kuvuna zao aina ya viazi vitamu vyenye rangi nyekundu, na sasa wamevilundika pembezoni mwa barabara tayari kwa kuvichambua na kusafirisha katika sehemu za mauzo ya kilimo; ili kuuza zao hilo la kibiashara lenye faida.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini, vikiwa vimetoka kuvunwa baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia, tayari kwa ajili ya kuvisafirisha kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya mahindi kutoka kwenye shamba lililoshamiri mimea hii kwa rangi ya kijani kibichi. Anajivunia zao hili la biashara ambalo lipo tayari kwa ajili ya mavuno kusafirishwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kiume ameinama katikati ya shamba lilioshamiri mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi, akikagua zao aina ya nyanya lililoota katika mimea hii, tayari nyanya hizi zinaelekea kukomaa na mkulima huyu anajivunia zao hili la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kike ameshika mgomba katika shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa, ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa, mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara, linalovunwa na kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato .

Mkulima akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa sana lenye matawi ya vitunguu vilivyokomaa vyenye rangi ya kijani kibichi, inayomea hadi mbali katika mandhari ya kuvutia anaendelea na zoezi la kuvuna vitunguu hivi kwa ajili ya kuvisafirisha na kuvipeleka sehemu katika sehemu ya mauzo ya kilimo, hili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume mikononi mwao wameshika zao aina ya maembe ambao wamelichuma kutoka kwenye mti mkubwa uliojaa matawi ya rangi ya kijni kibichi ulipo nyuma yao, maembe haya tayali yamekomaa na watayasafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiendelea na zoezi la kuchambua kwa makini, zao aina ya kahawa zilizo iva za kijani na nyekundu. Wanatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko , kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao la biashara, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, amechuchumaa pembezoni mwa miti ya mipapai iliyokomaa vizuri na kuzaa matunda ya mipapai, yenye rangi ya kijani kibichi na yakiwa tayari yameshakomaa na tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo kama zao la biashara.

Mkulima akiwa anapanga vizuri mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi katika sehemu ya wazi. Yupo tayari kusafirisha na kupieleka sehemu ya mauzo ya kilimo, ili auze na kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yake.

Miti ya mipapai iliyo komaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mistari vizuri shambani ikiwa ni matokeo za juhudi za wakulima walio tunza shamba hili makini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri zao hili la biashara ambalo kwa sasa liko tayari kwajili ya kuzunwa na kusafirishwa na kupelekwa katika eneo la mauzo ya kilimo.

Shamba la kisasa la zao la aina ya pilipili hoho iliyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya vifaa maalumu vilivyojazwa udongo yenye rutuba, mavuno yako tayari na wakulima wataanda pilipili hoho hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiwa limemaliza zoezi la uvunaji wa zao la biashara aina ya viazi, na kwisha kuvipakia vizuri kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe. Na tena kuipakia kwenye gari kwa ajili ya kisafirisha zao hili la biashara, katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kujipatia kipato.

Zao aina ya nanasi likiwa bado katika shamba kubwa sana liliyostaa vizuri lenye matawi ya rangi ya kijani kibichi, ikiashiria zao hivi limekomaa na lipo tayari kwa mavuno kwa ajili ya kusafirisha katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuzwa na kuwapatia wakulima waliofanya kazi hii kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba kubwa sana yenye miti mingi ya mipapai ikiwa imeota na matunda yaliyokomaa vizuri yenye rangi ya njano na kijani, mipapai hii iko tayari kwa ajili ya kuvunwa matunda yake na kusafirisha kupelekwa sokoni ili kuuzwa Kama zao la biashara lenye faida.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya mifuko myeusi yenye udongo wa rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu, huku nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yakiwa tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya shamba kubwa sana, lenye mimea mahindi iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanapakia mazao haya baada ya kuyavuna kwenye magunia meupe kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao la viazi baada ya kuvunwa, wakiviweka kwenye magunia, huku wakiwa wameendelea kuinama na wengine wakiendelea kupanga mifuko. Wanajiandaa kuzipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwaajili ya kuongeza kipato chao.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, mikungu hii imekomaa ikiwa na rangi ya kijani kibichi huku wakulima wawili wa jinsi ya kiume wakisimama pembeni na mkononi mapanga kuratibu upandaji huu. Wanajiandaa kusafirisha zao hili sokoni kwajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Zao aina ya parachichi lenye rangi ya kijani limepangwa vizuri kwenye matenga ya rangi ya njano, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni na sehemu nyingine za mauzo ya kilimo, ili kuuzwa na wakulima waliolima mazao haya kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Kundi la wakulima limekusanyika shambani kuchambua zao aina ya vitunguu vilivyo tandazwa vizuri chini, juu ya udongo wa ardhi. Tayari kwa ajili ya kukusanya na kupaki kwanda sokoni ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia viatu vya kujikinga na matope, amesimama katikati ya shamba lenye miti mingi ya kijani kibichi ya zao aina ya mahindi, huku mkononi akikagua zao lililozaa vizuri la hindi tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kwenda sokoni ili kuuzwa na kujipatia kipato.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

Kundi la wakulima likiwa linamalizia zoezi la kupakia zao la kilimo aina ya viazi, kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe na kisha kupakia kwenye lori la rangi ya bluu, lililosimama mbele yao, kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa mbele ya shamba huku ameshika mkononi zao aina ya mapapai, nyuma yake kuna miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi zake kulitunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi ya biashara.

Kundi la wakulima limekusanyika katika eneo la shamba, huku wamekaa na kuchambua zao aina ya viazi, vilivyotoka kuvunwa, wakiangalia vilivyotayari kwaajili ya soko na kupakia kwenye matenga ya rangi ya bluu na kijani, tayari kwaajili ya kusafirisha na kupeleka sakoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakipakia karoti kwenye magunia makubwa, yaliyojaa mazao haya tayari kwa ajili kusafrishwa kwenda sokoni. Mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalimwa kwa faida kubwa.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo nyeusi, amesimama pembeni mwa kabeji zilizopangwa vizuri baada ya kuvunwa, huku ameliegemea lundo hili kwa majivuno, tayari kwa ajili ya kulipakia na kulisafirisha hadi sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko iliyokuwa na udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu na ang'avu huku nyingine zikiwa bado za kijani mavuno yako tayari na wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike, wakiwa wamepanga ndizi vizuri zilizokomaa zenye rangi ya kijani kibichi, huku wakiwapa watu wenye gari kubwa , wakipakia vizuri kwaajili ya kusafirisha na kuzipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia kofia, kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa akitazama kwa fahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri, anajivunia mafanikio ya zao hili la biashara litakalomletea kipato bora

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeiva tayari kwa rangi nyekundu angavu na zipo tayari kwa ajili ya mavuno, wakulima wataanda nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili kuuzwa ili kujipatia kipato cha familia na jamii nzima.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani, wamesimama pembezoni mwa mikungu ya ndizi waliyomaliza kuivuna kutokana na mashamba waliyoyashika mkononi, tayari kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka katika sehemu mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia vipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa shambani huku amezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi, amechuchumaa huku mkononi ameshika tikiti lililokatwa nusu lenye rangi nyekundu ya kuvutia kuonyesha tamu, na mbele yake kuna matikiti makubwa aliyoyapanga kwa ajili ya kwenda kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa zao aina vitunguu vilivyotoka kuvunwa vimeanikwa chini ya ardhi ya shamba likipigwa na jua ili kukauka na tayari kupakiwa kwenye mifuko ili, kusafirishwa na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo kama vile soko ili mkulima auze na kujipatia kipato.

Pembezoni mwa barabara ya vumbi kuna shamba kubwa lilioshamiri mimea ya kijani kibichi huku pembeni yake kuna zao aina ya nyanya iliyotoka kuvunwa kutoka kwenye hili shamba iliyoiva kwa rangi nyekundu, limepangwa vizuri kwenye kikapu likisubiri kusafirishwa kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili liuzwe na wakulima hao kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya shamba kubwa sana, lenye mimea ya mahindi iliyokauka akiashiria ukomavu wa mbegu zake, wanavuna mahindi haya na kuyaweka kwenye kikapu, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni, ili kuyauza na kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi tayari zishakomaa zikiwa na rangi ya kijani na zipo tayari kwa mavuno. Wakulima wataziandaa nyanya hizi na kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa kiume aliyavaa kofia kubwa ya bluu, amesimama mbele ya shamba kubwa la mahindi lililokoza kwa rangi ya kijani huku akipakia mahindi yaliyoanikwa juani kwenye mifuko kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yake.

Muuzaji wa jinsia ya kike, ameinama akipanga mananasi yalioiva vizuri chini karibu na barabara, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja. Mananasi haya ni zao la biashara linalovunwa kutoka shambani na kuletwa sokoni kwa ajili ya kipato. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi na vingine vimerundikwa chini ya udongo wa ardhi ambapo tayari vimeshavunwa kwa ajili ya kukaushwa na jua na kupakiwa kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe, ili kusafirishwa mpaka katika sehemu za mauzo ya kilimo kuuza na kujipatia kipato.

Shamba la pilipili limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, pilipili nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku nyingine zikiwa bado za kijani, mavuno yako tayari na wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa wakulima wamekusanyika wakivuna zao hili kutoka kwenye mimea yake, iliyokauka baada ya kukomaa vizuri. Wanakusanya zao hili kwenye vikapu na tayari watavisafirisha kwenda sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shamabni imepangwa chini kwa kwa mpangilio mzuri, huku wakulima wakiwa wanaratibu upandaji wake na wengine wakiwa wamekaa pembeni wakipumzika baada ya kazi wakijiandaa kulisafirsha sokoni kama zao la biashara lenye thamani.

Kundi la wakulima likiwa shambani likipakia zao aina nanasi kwenye vikapu vyenye rangi nyekundu, na kisha kuvipakia kwenye trela lililofungwa kwenye gari aina ya trekta la rangi ya bluu mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri ikithibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida kubwa.

Wakulima wakiwa wame pumzika pembeni, baada ya mavuno ya zao aina ya parachichi lililokomaa vizuri na kupangwa kwenye vikapu mbalimbali vyenye rangi ya bluu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika sehemu ya mazao ya kilimo yanakouzwa kama vile sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ametabasamu, huku juu amebeba gunia lililojaa zao aina ya mahindi, nyuma yake mimea ya mahindi imestawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi huku chini mahindi haya yameanikwa vizuri kwenye jua, hili yapangiliwe kwenye magunia na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili kuuzwa na kujipatia kipato.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

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama shambani, pembeni ya mti mdogo wa mti wa maembe ulioota matunda haya vizuri yaliyokomaa tayari, mmoja wao ameshika kwa majivuno makubwa juu ya mimea hii tayari kwa ajili ya kuvuna na kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.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

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa shamba la mbele lililojaa zao aina ya mahindi iliyoshamili rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanapakia zao aina ya mahindi waliyotoka kuvuna kwenye magunia mbalimbali ya rangi nyeupe tayali kwaajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiendelea na zoezi la kupakia zao aina ya karoti baada ya kuvuna kwenye shamba kubwa sana lililoshamiri rangi ya kijani kibichi. Mazao hayo husafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima akiwa anamwaga chini zao aina ya kitunguu baada ya kuvuna, kwa ajili ya kukausha kwenye jua kabla ya kupakia kwenye vyombo mbalimbali, ili kusafirisha na kupeleka katika sehemu za mauzo ya bidhaa za kilimo na kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa katika shamba lililojaa mimea ya kijani kibichi wa kike na wa kiume, wakipakia zao aina ya karoti kwenye gunia dogo jeupe kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanakagua mazao yao shambani yaliyopandwa vizuri. Mazao haya kama vile mboga za majani ambazo tayari zimekomaa, zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato cha kuendesha familia yao.

Ndani ya shamba kubwa sana la mimea aina ya mahindi iliyokomaa na kukauka vizuri ikiashiria ukomavu na utayari wa zao hili, wakulima wanaendelea na zoezi la kuvuna zao hili na kulipakia kwenye vikapu, tayari kwa ajili ya kulipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiwa katika sehemu ya shamba wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya mahindi na kisha kulitandaza chini ya jua kwa ajili ya kukausha, tayari kwa ajili ya kulipakia na kulisafirisha kulipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali iliyojaa rangi za kupendeza na kijani kibichi kuna toroli iliyopangwa bidhaa hizi kama vile karoti na vitunguu ambavyo mkulima amevuna kutoka kwenye bustani yake na tayari anasafirisha kuelekea sokoni ilikuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia mbalimbali wakiwa wanapakia mikungu ya ndizi iliyokomaa ya rangi ya kijani kwenye gari kubwa, kwaajili ya kusafirisha na kupeleka katika maeneo ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia fulana ya njano, akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya kibiashara ambayo inatarajiwa kuuza sokoni.

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vilivyo toka kwenye mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili, vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao hayo safi yaliyokusanywa kwa uangalifu, yakisubiri kupelekwa sokoni kuuzwa ili wakulima hawa wajipatie kipato.

Shamba la miti ya migomba lililoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi izi utumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Kundi la wakulima lipo shambani, baada ya mavuno huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chinivikiwa vimetoka kuvunwa, baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia tayali kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni na kuuza kwa ajili yakujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa anapakia zao aina ya mahindi yaliyokauka vizuri kwenye magunia makubwa, tayari kwa ajili ya kuyaweka kwenye trela lililopo nyuma na kulisafirisha hadi sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato cha kuendesheaa maisha yake.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa katikati ya shamba kubwa sana la zao aina ya majani ya chai, wakichuma mazao haya kwa uangalifu na kuweka kwenye kikapu tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ilikuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda miche midogo iliyopangwa kwenye miraba kwenye nafasi ya kutosha juu ya chombo maalumu, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na palizi. Kijani cha miche hii michanga kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi za wakulima katika kuzalisha mazao bora.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechutama katika shamba kubwa sana lililoshamiri mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi. Mikononi mwake ameshika zao aina ya tikiti kwa furaha lililokatwa, likiwa jekundu likiashiria kuwa ni tamu; mbele yake kuna matikiti yake ambayo anajivunia sana.

Wakulima wamepanda miche mbalimbali michanga, ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa juu, ikiwa na nafasi ya kutosha. Wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa kuwahi. Kijani cha miche mingi kinadhihirisha afya ya mimea, na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa vizuri ikiwa na nafasi ya kutosha wanahakikisha kila mtu anapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji kijani cha miche hii ni changa ,kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mimea ya zao aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri zikiwa na rangi nyekundu na njano, zimepangwa vizuri kwa mstari shambani ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili linalotumika kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miche michanga kwenye makopo imepangwa kwenye mistari ya kutosha, huku wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hiki kinadhihilisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Kundi la wakulima wamekusanyika shambani wakiwa wanavuna zao aina ya viazi kutoka chini kwa kutumia majembe, vizazi vingine vilishavunwa na kukusanywa katika makundi tofautitofauti juu ya ardhi ya shamba, mavuno haya hutumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Bustani ndogo ya mboga mboga na matunda ya aina tofauti iliyojaa rangi ya kupendeza ya rangi, huku mkulima amevuna bidhaa chache vilivyo panga vizuri kwenye torori kamavile vitunguu na karoti na mboga za majani, ametunza bustani hii kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku.

Wakulima wamepanda shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa, ikiw imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa sana; mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara au kwa ajili ya matumizi binafsi baada ya kuvunwa.

Wakulima wamepanda miche michanga kwenye vyombo vidogo vinavyofanana na vikombe, wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji katika ukuaji, kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mipapai iliokomaa ikiwa na matunda mengi imepandwa kwa mstali mzuri shambani ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au yale ya biashara.

Wakulima wawili wa kiume, wanaendesha trekta jekundu la kulimia na kuandaa shamba kwa ustadi. Trekta hili linasukumwa kwa ufanisi, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Nyuma yao mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi, yanaakisi mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwajili ya kupanda mazao. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwindi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Wakulima wanaendesha gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu, huku nyuma imefungwa mashine ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililopo wazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Trekta la rangi ya kijani limefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandia mwenzangu.

Ndani ya shamba la kubwa la kisasa Kuna mashine ya kisasa kuna mfumo wa ndani bila kutumia udongo , ikitumika teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia, mfumo huu unaongeza mavuno, huku ikihakikisha usafi na udhabiti wa mazingira ya ukuaji.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

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu. Huku nyuma yake imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Mashine hii hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Gari ya aina ya trekta mbili zikiwa shambani huko zimefungwa mashine za kulimia zinazoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi sehemu zake zinazozunguka zini zinakata udongo kwa kasi huko nyuma zikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hizi za kisasa warahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anaendesha trekta la rangi ya kijani lililofungwa mashine ya kulimia nyuma yake kwa ajili ya kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo, trekta hii na mashine hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wanaendesha trekta jekundu kulimia na kuandaa shamba kwa ustadi, trekta hili linasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa, nyuma yao mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi yanathibitisha mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaendesha trekta iliyofungwa Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba, Mashine hii ya kisasa urahisisha maandalizi ya shamba, uokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta yenye magurudumu makubwa, huku nyuma imefungwa mashine ya kulimia, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wanaendesha trekta jekundu, kulima na kuandaa sehemu ya shamba na kwa ustadi. Trekta hii inasukumwa kwa ufanisi, ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Huku mbele yao wamezungukwa na mimea ya kijani kibichi, ikiwa inaonesha mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi.

Mkulima akiwa shambani anatumia mashine ndogo ya kulimia ya kisasa yenye rangi ya njano na bluu, kukata majani ili kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao na kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga za rangi ya kijani kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za rangi ya bandia kusaidia ukuaji wa mimea hii. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Pembezoni mwa shamba kuna mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu iliyotumika kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia technolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea hiyo ya kijani. Mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukihakikisha mimea inakua na kuzingati ukuaji wake.

Mkulima akiwa anatumia gari aina ya trekta lenye rangi ya bluu. Kuandaa sehemu ya shamba lake kwa kutumia mashine aliyoifunga nyuma inayokata ardhini kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji safi yanayong'aa hadi chini, huku samaki wa aina mbalimbli wanaogelea kwa utulivu, wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa unaakisi uwekezaji wa juhudi kubwa, katika kuhakikisha ufugajiji bora wa samaki unaozalisha kwa kina.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku akizungumza kwenye tanki la kioo liliotunzwa kwa uangalifu, ufugaji huo wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi. Wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujitafutia kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti tofauti, wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo liliyotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huo wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Bwawa kubwa na kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji masafi yaliyojaa hadi juu, huku samaki aina ya kambale wakiongelea kwa utulivu wa kifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa bwawa hili unaonyesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.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

Ndani ya chombo cha bluu, samaki wa aina mbalimbali wazuri na wenye afya, wanaogelea kwa utulivu katika maji masafi yanayong'aa, yaliyowekwa katika chombo hiki kizuri kinachoonyesha mazingira safi na uzalishaji bora wa samaki.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

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu na rangi nyinginezu za kupendeza. Wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa na wanameremeta kwa uzuri. Huku akizungumza kwenye tenki la kioo liliotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Nje ya duka kubwa lililopakwa rangu ya bluu, kuna bidhaa mbalimbali za chakula zilizowekwa kwenye mifuko na makopo maalumu. Bidhaa hizi kama vile maharage, mihogo na mahindi imepangwa vizuri kuvutia wateja wanaopita kutafuta bishaa hizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.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

Watunza misitu wakiwa wanaendelea na zoezi la kupanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali na umwagiliaji, ili kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupanda mashambani na msituni. Kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.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

Mandhari ya kijani kibichi yamezunguka bwawa la maji na ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu, mimea na viumbe vinategemea misitu kwaajili ya makazi sanasana katika majani yanayoelea juu ya maji, mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Bwana misitu wa jinsia ya kiume, akiwa anaendelea na zoezi la kumwagilia miche ya miti iliyopangwa kwa makumbi mbalimbali, kuonyesha wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msitu, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Bwana misituu wa jinsiia ya kiume, akiwa anapanga miche ya miti kutokana na makundi mbalimbali, ili kuonyesha utofauti wa aina zake huku akipanga kwa uangalifu na kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani au misituni.

Msitu wenye miti mingi ya rangi ya kijani kibichi, uliyojaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huu wa asili, ikithibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani pembeni bwana misitu wanasimama wakirekodi taarifa muhimu za kazi yao kwa waangalifu kuhakikisha kila kundi la miti linatunzwa kwa usahihi.

Msitu mkubwa wenye vichaka vilivyojaa rangi ya kijani kibichi ukiwa na mimea ya aina mbalimbali, huku daraja la magogo ya miti lilikuwa limekatiza katikati ya mto mdogo, ikithibitisha utulivu mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani ya msitu, wanahakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Bwana misitu wa jinsia ya kiume amechuchumaa akipanda miche ya miti ilio pangwa kwa makundi mbalimbali, kuonesha utofauti wa aina zake kwa uwangalifu ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bola kabla kupandwa mashambani au misituni kama sehemu ya juhudi ya kutunza misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mtu aliyevalia nguo ya bluu amesimama karibu na shina la mti uliokatwa, huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linathibitisha falsafa ya kata mti panda mti, inayohamashisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya ile iliyokatwa.

Kundi la watu likiwa katika sehemu ya misitu wakipanda mti mdogo ardhini kwenye ardhi yenye unyevunyevu, kuonyesha jitihada za kuhifandi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Miche ya miti imepangwa kwa makundi mbalimbali kuonesha utofauti wa aina zake, huku ikiwa imepangwa kwa uangalifu kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni. Kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba huku ndani yake akiwa na mashimo, na mimea michache ya rangi kijani hiki imeanza kustawi huu ni mfano bora au kilimo unachezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imelimwa bila kutumia udongo, imepandwa kwenye maboksi maalumu ya rangi nyeusi, ambayo yanapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo, na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Ndoo maalumu ya rangi nyeusi, imefunuliwa ndani ikiwa na maji na mizizi yenye rangi nyeupe ikiashiria ukomavu wa mimea inayopatikana juu ya kifuniko hiki. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ustadi mkubwa, huku juu yake kukiwa mimea ya rangi ya kijani na mingine ya rangi ya udongo ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mmea wakijani kibichi unaanza kustawi vizuri , mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, mfumo huo wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kukua bila udongo Kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji, mazingira ni safi na yaliyopangwa Kwa umakini mkubwa.

Teknolojia kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali upandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Mnyama poli aina ya tembo kuna mtu alie vamilia mavazi maalumu Eneo la wazi lililo zungukwa na mimea yenye uoto wa asili yenye rangi ya kijani kibichi. likiashilia enoe hili hutumika kuhifadhi wanyama poli hao.

Katika shamba mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa ustadi mzuri, huku juu yake yakiwa na mboga za majani zilizostawi zikiwa na rangi ya kijani kibichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe na kijivu zimepangwa kwa ustadi mzuri pembezoni mwa uzio, huku ndani yake mimea mbalimbali imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji. Mazingira haya safi na yaliyopangwa kwa umakini yanaakisi maendeleo ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi mkubwa, huku ndani yake yakiwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa bomba zenye rangi nyeupe zimepanga kwa ustadi mkubwa mno kwa mpangilio rahisi, huku juu yake kukiwa na mimea ambayo imestawi vizuri huu ni mfano bora wa kilo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila kutumia udongon kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga zimelimwa vizuri katika mabeseni ya kisasa yenye rangi ya bluu. Zimepandwa kwenye maboksi haya yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga zinalimwa bila kutumia udongo; bali zimepandwa kwenye maboksi maalumu yenye rangi nyeupe yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Katika shamba la ndani lililofunikwa juu kuna mabomba maalumu yaliyopangwa vizuri kwa mpangilio uliopendeza huki juu yake kukiwa na mboga za majani zilizostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi huku juu yake kukiwa na mboga za majani zilizokomaa vizuri zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye majl.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga zimestawi vizuri kwa kulimwa bila kutumia udongo, bali zimepandwa kwenye maboksi yenye rangi nyeupe, yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au katika maeneo ni yenye ardhi finyu.

Katika shamba kubwa mabomba maalum yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ustadi mkubwa, huku juu yake yakiwa yana mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachootesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Pembezoni mwa uzio kuna mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake mimea mbalimbali imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Bomba lenye rangi nyeupe na kijivu zimepangwa vizuri kwa ustadi katika shamba dogo, huku juu yake kukiwa kuna mboga za rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachoonyesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyayushwa kwenye maji.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

Katika shamba dogo la kisasa lililofunikwa juu, kuna mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri huku juu yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mbogamboga za rangi ya kijani kibichi zilizopandwa juu ya mabeseni yenye rangi meusi yaliyojazwa maji, ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ulichowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji haya.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hizi hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu ya rangi nyeusi ambayo yanapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Chombo maalum chenye rangi nyeupe kikiwa kimefunguliwa wazi ikiwa na mizizi yenye rangi nyeupe iliyokomaa vizuri, huko ndani yake ukiwa na maji huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo rushwa kwenye maji.

Katika bustani ndogo mabomba maalumu yamepangwa kwa austadi juu ya rafu, yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake mimea imestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyohuishwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa na la kisasa, mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ustadi mkubwa yakiwa na mboga za majani zilizostawi vizuri juu kwa rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji.

Chomba maalumu kilichofunguliwa vizuri kikiwa na mizizi yenye rangi nyeupe ikiwa inaashiria afya na juu yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri na ndani kuna maji mengi. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye hayo maji.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

Mabomba maalumu yenye rangi ya nyeupe na kijivu, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mkubwa wa ustadi, huku yakiwa na mashimo ya aina tofautitofauti. Huku juu yake kuna mimea michache ya kijani kibichi inayostawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi. Huku ndani yake yakiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Bomba maalumu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na rangi nyeupe na kijivu huku yakiwa na mashimo kila upande, na ndani yake mimea kijani kibichi imestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Maboksi maalumu yenye rangi nyeupe yakiwa na mashimo upande wa juu, na ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Katika sehemu ndogo ya chumba kuna mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa vizuri kwa ustadi ,huku juu yake mimea ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Mkulima akiwa anaendelea na zoezi la kumwaga vitunguu chini ya ardhi, ili kuvikausha na jua, hii ni hatua mojawapo ya kilimo cha viwanda, ambapo vitunguu hivyo hukaushwa na kisha kusafirishwa kupelekwa kiwandani, ambapo huchakatwa na kufungashwa vizuri kwenye vifuko mbalimbali, kisha kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeiota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizo koma, mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea. Ndizi hizi huvunwa na kupelekwa kiwandani ambapo huchakatwa na kupakiwa vizuri ili kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Banda la kuku safi na lenye mwangaza wa kutosha likiwa na kuku wengi wenye afya nzuri na miili iliyojengeka. Kuku hawa wanatumika katika vilimo vya viwandani ambapo hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo huchakatwa na kusindikwa vizuri na kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana lenye mimea ya mahindi, imejaa kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri, unaakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu, mahindi haya yatakapo kuwa tayari kuvunwa yatapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa kwa matumizi mbalimbali, jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Katika banda lililojengewa vizuri la kisasa likipitisha mwanga wa kutosha kuna kuku walio na miili iliyojengeka vizuri na mwenye afya, wakiwa wamesimama na wengine wakila kwenye vyombo vilivyowekwa katikati yao, kuku hawa hutegemewa na viwanda kwa ajili ya nyama na mayai ambayo huchakatwa vizuri nakupakiwa ilikusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mboga za majani limejaa rangi ya kijani kibichi imejaa mpaka mbali kwenye mandhari safi na yakuvutia majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, usindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Mashine kubwa ya rangi ya njano ya kitaalamu, kwa ajili ya kuvunia mchele ikiendelea na kazi yake kwa kasi kwa shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa. Magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua ya mchele, yakivunwa kwa ustadi na kuyakusanya kwa mpangilio, tayari kwajili ya kusafirishwa na kupelekwa viwandani, ili kuchakatwa na kufungwa na kuzipakia kwenye paketi mbalimbali na kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani zao aina ya pilipili hoho za kijani, zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama wakiziandaa kwa ajili ya kuchakata na kusindika. Utaratibu huo usindikaji unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.

Ndani ya shamba la kisasa lililotengenezwa vizuri na kufunikwa juu kuna mimea ya zao aina ya nyanya iliyopangwa vizuri kwa mstari, huku kukiwa na mabomba ya maji yaliyosambwazwa vizuri kwa ajili ya kufanya ardhi iendelee kuwa na unyevuunyevu. Mimea hii itakapozaa nyanya zitapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bishaa mbalimbali ambazo zitafungwa na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi ya kijani, yaliyokomaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Wamevalia mavazi ya kujikinga kwa ajili ya kuhakikisha ubora na usafi wa matunda hayo, maparachichi haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa, kinacholenga soko la ndani na kimataifa.

Shamba la ndani kubwa lililofunikwa juu limepandwa mimea ya mbogamboga iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Ikienea hadi mbali katika mandhari safi na yakuvutia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa na kusindikwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Wafanyakazi waliovalia mavazi maalumu ndani ya kiwanda cha kuchakata maua kila mmoja anahusika na hatua muhimu ya kupanga, hufunga na kuandaa maua kwa ajili ya kusafirisha. Maua mengi yamepangwa kwenye meza mengine yakiwa tayari yamefungwa vizuri kwenye mifuko ya plastiki. Mchakato huu unaendeshwa kwa mpangilio wa kitaalamu unaoonesha uzalishaji wa kisasa wa bidhaa za kilimo kwa ajili ya soko la kimataifa.

Shamba kubwa la mboga za majani limejaa rangi ya kijani ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Watu wawili wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya chai ambalo lipo ndani ya shamba ambalo linaenea hadi mbali, majani hayo hukusanywa kwa uangalifu kwa kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa kwa kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.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

Ng’ombe wakubwa wapengwa vizuri kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri; wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayo sindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi na mtindi, baadhi ya ng’ombe hao ufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa ajili ya soko.

Nguruwe wengi na wakubwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri, nguruwe hawa hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu kua bidhaa mbali mbali tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Shamba kubwa sana la zao aina ya nanasi iliyostawi kwa matawi ya kijani kibichi yanayoenea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mananasi haya yakikomaa hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani kuwa bidhaa mbalimbali, kama vile jiusi na matunda ya kukata; na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba la ndani lililofunikwa limepandwa mboga zilizopangwa vizuri zikiwa zina rangi ya kijani kibichi inayoenea na kutengeneza mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mboga za majani lililojaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa nakufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba akikagua nyanya za kijamii kibichi kwa tabasamu kabla ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, kwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwanda vyenye viwango vya ubora wa mataifa.

Shamba kubwa sana la zao aina ya kabichi iliyojaa rangi ya kijani, ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Mashine kubwa na ya kitaalamu ya kuvuna mchele ikiendelea na kazi yake kwa kasi kwenye shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa. Magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua ya mchele yakivuna kwa ustadi na kukusanya kwa mpangilio, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka kwenye kiwanda ili kusaidia kukoboa na kuhifadhi vizuri. Ili kusambaza ndani na nje ya nchi.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

Mabomba ya umwagiliaji yenye rangi nyeusi yamesambazwa vizuri katikati na pembeni ya mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Mabomba haya hutumika kusambaza maji kwa njia ya matone moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii, ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katika sehemu ya shamba iliyoandaliwa. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wakati wa kilimo na kupunguza upotevu upotevu mkubwa wa maji.

Mimea midogo ya rangi kijani kibichi imepangwa kwa mstari katika shamba lenye rutuba ikiwa na udongo mweusi, huku mipira midogo imepitishwa katikati ya mimea hii, kwajili ya kufanya mzoezi za umwagiliaji wa mapema kwenda moja kwa moja kwenye udongo na mizizi ya mimea hii.

Mimea midogo iliyopangwa vizuri kwa mstari juu ya matuta yaliyopo shambani huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu ilikuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji umefungwa vizuri, pembezoni mwa mahindi mengi yenye rangi ya kijani kibichi yaliyopangwa kwa mstari. Ukiwa umetobolewa vizuri na maji yanatiririka kwa haraka hii, kuingia ndani ya shamba hili, kwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Bomba la maji limewekwa kwa mpangilio mzuri likipita katikati ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji mkubwa.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

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya shamba kubwa sana iliyopandwa mimea ya kijani kibichi. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba kwa ajili ya kupandia mimea. Na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi katika matuta hayo.

Katika shamba lenye udongo wa rutuba mimea midogo imepandwa vizuri kwa mstari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye mfumo wa shamba; mfumo huu upeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Bwana misitu akiwa anamwagilia miche iliyopangwa kwa makundi tofauti tofauti, ili kuonyesha utofauti wa mimea kwa kutumia mpira wa maji. Anamwagilia kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hii inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani au msituni.

Mabomba ya umwagiliaji ya rangi nyeusi yamepangwa vizuri juu ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamepitishwa katikati ya matuta yaliyopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi, huu ni mfumo wa umwagiliaji unaosaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji mkubwa.

Bwawa kubwa linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga, likiwa linang'aa vizuri na limesambaa upande mkubwa. Huku miinuko ikiwa imefunikwa na uoto wa asili, wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, na barabara zilizojengwa vizuri zikitengeneza mandhari ya kupendeza sana.

Mto mrefu na mpana, ukiwa unaokatiza katikati ya mandhari ya kuvutia wenye miti mingi mirefu kwa mifupi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, taswira hii unaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga na pundamilia wanazunguka kwa utulivu kati ya majani kilichi yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarage huku miti mirefu kitanda na anga ikiwa angaza mandhari hii ya pili na sisi zuri wa mazingira ya kiafrika yanayoelezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya msingi.

Mandhari ya kuvutia sana ikiwa na mto mrefu uliokatiza katikati ya miti mikubwa kwa midogo na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani uku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kabisa.

Bwawa kubwa sanaa linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga, likiwa katika ya mandhari ya kuvutia sana, yenye minuko iliyofunikwa na uoto wa asili ya majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na barabara ya lami inayokatiza pembeni mwa bwawa hili.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mikubwa kwa midogo na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kabisa, ikitengeneza taswira inayoakisi uzuri wa asili, na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana na tulivu, linaloakisi mwanga wa bluu kutoka kwenye anga iliyopangwa na mawingu yenye rangi nyeupe, pembezoni mwa mandhari ya kupendeza sana ya ardhi tambarare, yenye miti mirefu na imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa na mirefu huku bonde limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto ukiakisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga, huku ukikatiza katika mandhari ya kupendeza sana, miti mirefu, huku ardhi tambarare, uoto wa asili wenye majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi.

Mlima mirefu ukiwa na theluji liyoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lililopambwa na kupendeza vizuri ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Madhali ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa kwa midogo, na milima mbalimbali iliyofunikwa na uoto wa asili kwa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa ya bluu na imefunikwa na mawingu machache yenye rangi nyeupe.

Mandhari ya kuvutia sana yenye ziwa kubwa linaloakisi mwanga wa bluu kutoka angani. Huku imezungukwa na miti mikubwa kwa midogo na milima ulifunikwa na uoto wa asili kwa majani mazito ya rangi ya kijani, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa na mrefu umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wenye miti mikubwa mirefu na bonde lilofunikwa na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa na mawingu kiasi na mwanga wa bluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na yakipekee yenye miti mingi mikubwa na bonde lililo funikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi na rangi ya bluu. Taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mandhari yakuvutia na yakipekee yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira mengi nchini.

Bwawa la kufulia umeme likiwa na maji yaliyotulia, lipo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na muinuko iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito, huku anga likiwa la bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa likiwa linaakisi mwanga wa bluu kutoka angani, lipo katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na mabonde yaliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye mti mmoja mkubwa sana uliosimama juu ya ardhi ya tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili kwa majani yaiyokauka yakiwa na rangi ya kaki. Tasira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi na inang’aa kwa mwanga wa bluu, taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti miwili mikubwa sana, ikiwa juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani na kaki, huku anga ikiwa imeng'aa vizuri kwa rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana lililotulia, likiakisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga lililofunikwa na mawingu meupe. Lipo pembeni ya mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa sana yenye rangi ya kijani kibichi huku mlima ukiwa na kilele kirefu sana kilichofunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe na anga ikiwa inaangaza kwa mwanga wa bluu, taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani huku kukiwa kuna ziwa linaloakisi mwanga kutoka juu ya anga. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa ukiwa na wanyama aina ya kiboko wanaoogelea ndani yake huku anga likiwa la bluu likiwa na mawingu kiasi ya rangi nyeupe, katikati ya mandhari ya kuvutia kwenye mti mingi na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito rangi ya kijani, taswira hii ina kisi uzuri wa asil na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa sana na milima iliyofunikwa na uwoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imefunikwa na mawimbi kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mlima mrefu sana ukiwa na barafu juu ya vilele vyake, ukiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga likiwa na mwanga wa bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu meupe kiasi ya rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama karibu na miti na vichaka vya rangi ya kijani, akitazama mbele kwa utulivu kwa mbali sana, maghorofa yanachomoza juu ya mandhari ya asili, yakithibitisha mchanganyiko wa pori na miji katika maeneo mengi ya Afrika.

Mandhari nzuri ya kupendeza na ya kuvutia sana, yenye miti mingi mirefu na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi; huku anga ikifunikwa na mawingu meupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye miti mingi mikubwa kwa midogo, huku kukiwa kuna mlima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, na anga liliofunikwa na mawingu kabisa.

Mandhari ya kuvutia ikiwa na ziwa kubwa linaloakisi mwanga kutoka angani, na pembeni yake kuna miundombinu ya barabara iliyopita vizuri na juu ya miinuko Kuna uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili wa utulivu wa mazingira.

Madhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na bonde liliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito yenye kijani kibichi ,na juu ya anga Kuna mwanga wa rangi ya bluu na mawingu kiasi meupe , taswira hii inahakisi uzuri wa asili .

Mto mkubwa na mpana umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mirefu na mikubwa, ukiwa na mwinuko ambao umefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Madhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mandhari nzuri ya kuvutia sana na yakipekee ikiwa na matawi ya miti ya makubwa mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito sana ya rangi ya kijani iliyokoa, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mikubwa iliyotapakaa juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika sehemu nyingi nchini.

Ziwa kubwa linaloakisi mwanga kutoka anga iliyofunikwa na mawingu meupe, ipo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na muinuko uliofunikwa na uoto wa asili, majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika sehemu nyingi nchini.

Ziwa kubwa sana tulivu, linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu, ikiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye ardhi tambarare iliyo funikwa na uoto wa asili wa majani yenye rangi ya kijani na yale yaliyo kauka yenye rangi ya kaki huku kukiwa kuna miti mikubwa. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee iliyojaa miti mingi mirefu na mikubwa, huku bonde likilofunikwa na uoto wa asili wa majini mazito wenye rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa dogo likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia likiwa linaakisi mwanga kutoka kwenye anga linalofunikwa na mawingu, huku mwinuko umefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana likiwa lina akisi mwanga wa buluu kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu machache ipo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi sana na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Taswira hii ina akisi uzuri wa asili.

Mto mkubwa na mpana unatiririka karibu na mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limechanua mwanga wake chini kwenye mandhari hii. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana, ikiwa na tembo anayetembea juu ya ardhi tambarare ya majani yaliyokauka na kuwa na rangi ya kaki, na nyuma yake kuna miti mikubwa ya rangi ya kijani, na mlima mrefu sana ukiwa na theluji juu yake huku anga ikiwa inaakisi mwanga wa bluu.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mengi mikubwa, na ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani na kaki kwa sababu yamekauka na jua, huku anga ikiwa na mwanga wa bluu taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa sana na bonde lililofunikwa na uoto wa asili kwa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mbuzi wenye afya wakiwa wamesimama ndani ya banda huku wametoa vichwa nje wakiwa wanakula, wana miili yenye nguvu na imejengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa au nyama na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama pembezoni mwa barabara ya vumbi wakiwa wanakula majani yanayopatikana pembeni ya njia. Mbuzi hawa hufugwa kwa ajili ya maziwa na nyama na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama hao.

Mfugaji akiwa anamlisha mbuzi mwenye afya nzuri aliyesimama vizuri bandani akiwa mwenye nguvu na mwili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kundi kubwa la watunzaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga, wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu huku akihakiki ubora wa asali. Ufugaji huu wa kisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Mbuzi wenye afya nzuri, wametoa vichwa kutoka kwenye banda lao la mbao wakila chakula, wana miili iliyojengeka vizuri na yenye afya, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kandokando ya barabara ya vumbi kuna wanyama aina ya mbuzi wakila majani yaliyoota pembeni ya barabara, wana nguvu na miili iliyojengeka vizuri na hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama, maziwa au kazi, na inathibitisha mafanikio bora ya ufugaji unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa wamemshika mbuzi mwenye afya na mwili uliojengeka vizuri, wakiwa wanamuwekea alama katika sehemu ya sikio. Mifugo hii hutumika kwaajili ya maziwa au nyama na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unao zingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi mwenye afya nzuri kasimama shambani akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri sana, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwaajili ya maziwa, nyama au kazi, na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo kwa wanyama.

Wafugaji wawili wakiwa ndani ya banda liliozungushiwa uzio wa senyenge ya chuma, wakiwa wanaendelea na zoezi la kulisha kuku wengi waliowazunguka na wenyewe wamevalia makoti meupe kwa ajili ya kujikinga. Kuku hawa hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai; ambayo hutumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Vifaranga vidogo vya kuku , wakiwa ndani ya Banda lililopangiliwa vizuri likiwa na vyombo maalumu vya kulishia chakula na kunywea maji, vifaranga hivi hukuzwa na kuwa kuku wakubwa wanategemewa kwaajili ya nyama na mayai, kwaajili ya biashara na matumizi binafsi .

Mfugaji wa mifugo wa jinsia ya kike, akiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa matofali, akikagua mifugo yake kama vile bata iliyo na afya nzuri na miili iliyojengekeka vizuri. Mifugo hii hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama.

Mfugaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama katikati ya banda lililozungushiwa uzio wa matofali, akiwa anakagua maendeleo ya afya ya mifugo yake aina ya bata yenye miili iliyojengeka vizuri. Mifugo hii hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo hutumika kwa matumizi ya biashara au matumizi binafsi.

Mfugaji wa mifugo aina ya bata na kuku akiwa anaendelea na zoezi la kulisha na kukagua mifugo hii. Ambayo anaitegemea kwa ajili ya kuzalisha mayai na nyama inayotumika katika mazingira binafsi na biashara.

Wafugaji wawili wa jinsia ya kiume na kike wakiwa ndani ya banda kubwa sana lililozungushiwa uzio wa bati, kukiwa na kuku wenye afya na miili iliyojengeka vizuri. Kuku hawa hutegemewa kwa ajili ya bidhaa zake za nyama na mayai, ambayo hutumiwa kwa ajili ya biashara na binafsi.

Vifaranga vidogo vya kuku, vikiwa ndani ya banda kubwa sana liliyopangiwa vizuri, likiwa na vyombo mbalimbali vilivyosambazwa kwa ajili ya kulishia chakula na kunyweshea maji. Vifaranga hawa hukuzwa na kuwa kuku wakubwa ambao hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na kusambaziwa mabomba ya maji yanayoendelea kufanya ardhi ikae na unyevu. Mpangilio mzuri wa shamba hili una akisi dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukae nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri nchi hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu, vikiwa vimetundikwa vizuri juu ya rafu, juu yake vikuwa vina picha ya maua mbalimbali yaliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya makasha haya. Juu ya vifungashio kuna maandishi yakielezea aina ya mbegu.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na kijani, huku juu yake kukiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hiki. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina na majina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri kwenye matuta kwa usahihi kila tuta lina nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri huku bomba la maji limesambazwa vizuri kwa ajili ya kumwagilia kwa matone ardhi na kuifanya kuwa na unyevu unyevu, mpangilio makini wa shamba hili una akisi dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, huku juu yake kikiwa kina picha ya mbogamboga iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani, ikiashiria ubora wa mbegu inayopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kasha lake kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji ya rangi nyeusi, inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio vya mbegu mbalimbali vimetundikwa vizuri juu ya rafu, huku juu yake ikiwa na picha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana; yakiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya vifungashio hivyo. Juu yake kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Nje ya duka kuna aina mbalimbali z=ya mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mfuko. Mbegu hizi kama vile: maharage, ulezi na mahindi; zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.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

Vifungashio mbalimbali vya mbegu, vilivyotundikwa vizuri kwenye rafu, vikiwa na picha ya maua yaliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha majina ya mbegu hizi, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kifungashio kimoja cha mbegu cha aina ya kopo lake kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kimeandikwa majina mbalimbali ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika, katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa vizuri kwenye mifuko, mbegu hizi kama vile maharage na mahindi zinakusudiwa kusadia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mfuko, mbegu hizi kama vile maharage na mahindi zinakusudia kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu, kilichobeba rangi ya dhahabu na kijani, huku juu kikiwa na picha ya kabichi iliyokomaa vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa majina mbalimbali ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Wakulima wakiwa wanakagua mbegu aina ya mahindi, ilizopangwa vizuri ndani ya mifuko mikubwa myeupe, zinakusudiwa kutumika kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri juu ya udongo wenye rutuba. Na pembeni Kuna mipira mieusi inayosaidia umwagiliaji wa hakika wa maji.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye makopo, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri katika udongo mweusi wenye rutuba, mpangilio makini wa miche hii unaaksi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimetundikwa vizuri kwenye rafu vikiwa na picha ya maua yaliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio hivi kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha hizi mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Aina mbalimbali za mbegu bora, zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepambwa vizuri kwenye mfuko, mbegu hizi kama vile; maharage na mahindi, zimekusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi ya mahindi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri sana. Mpangilio makini wa shamba hili unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo vya rangi tofauti tofauti, mbegu hizi kama vile maharage, mtama, mahindi na ulezi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Huku imesambaziwa mabomba ya maji yanayohakikisha ardhi inaendelea kuwa na unyevunyevu, mpangilio makini wa mimea. Hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na nyeupe kikiwa na picha ya nyanya iliokomaa vizuri nakuiva nakua na rangi nyekundu inayoashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiki kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi ndani ya shamba la ndani lililojengwa vizuri, huku mimea ikiwa imepandwa vizuri kwa mpangilio sahihi kuhakikisha kila mche unakua vizuri, mpangilio makini wa shamba hili la kisasa unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Nje ya banda kuna mbwa wawili wakubwa walioketi wakiangalia pande tofautitofauti wana manyoya yanayongaa vizuri na muonekano wao unashiria malezi bora ya huduma staiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na wengine wasimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Banda la mifugo iliyotengenezwa kwa mbao ngumu limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kuingiza hewa na imeezekwa bati ili kuwalinda dhidi ya mvua na jua kali.

Wataalamu wa afya ya mifugo na wanyama, wamesimama pembezoni mwa Mbwa wa rangi tofauti tofauti na ukubwa tofauti waliosimama pembeni ya gari, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa watalamu hawa wa afya za wanyama.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti, wamekaa na wengine wamesimama katika eneo la wazi lenye nyasi ndogo, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.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

Wataalamu wawili wa tiba ya wanyama na mifugo, waliovalia makoti kwa ajili ya kujikinga, yenye rangi ya bluu na mmoja wao amevalia barakoa. Wanaogesha mbwa mdogo aliyesimama juu ya sinki la maji, akiwa na manyoya yanayong'aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya na wanyama.

Mbwa mdogo mwenye rangi ya kuvutia na mwili uliojengeka vizuri ukiashiria afya anakula pembezoni mwa banda liliojengwa kwa mbao ngumu kwa mpangilio imara unaoruhusu uingizaji wa hewa na juu umeezekwa na bati ukimlinda mbwa huyu ya mvua na jua kali.

Wataalamu wa afya ya mifugo na wanyama wamesimama wakiangalia mbwa waliosimama pembeni yao wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, mionekano yao inaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu hawa wa afya ya wanyama na mifugo.

Ndege wa porini mwenye miguu mirefu, manyoya meupe, na uso wenye rangi nyekundu unaovutia na kichwani ana manyoya machache yaliyosimama na juu kama mapambo, amesimama juu ya nyasi fupi akitazama mbele kwa umakini. Ndege huyu huishi porini na hujulikana kwa muonekano wake wa kipekee na tabia ya kutembea ardhini badala ya kuruka mara kwa mara.

Kundi la viboko wakubwa wakiwa ndani ya maji, miili yao mikubwa imetulia juu ya maji haya ya mtoni. Muonekano wao wa kutisha unaakisi nguvu na ukali wa wanyama hawa wa porini, hasa katika mazingira yao ya asili.

Twiga watatu warefu sana wakiwa porini wakitembea taratibu juu ya ardhi kavu pembeni ya nyasi za kijani na miti mirefu sana. Hii ni miongoni mwa vivutio vya pekee vya wanyamapori zinazowavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.

Twiga mrefu sana akiwa porini akitembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi za rangi ya kijani kibichi katika mandhari ya kuvutia yenye miti mingi iliyokuwa kwa mbali, ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyamapori vinavyowavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.